Mama akimfundisha mtoto wake jinsi ya kupiga mswaki mbele ya kioo, wote wawili wanatabasamu ikionyesha umuhimu wa kufundisha usafi wa kinywa na meno tangu utotoni. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za meno na utunzaji wa afya ya kinywa.

Eneo kubwa la bustani au uwanja wa kijani kibichi wenye nyasi, zilizokatwa vizuri, kuna njia ya kutembelea iliyonyooka na miti mingi mirefu inaonekana kwa nyuma, hii inaashiria mazingira safi na yenye afya, ambayo ni muhimu kwa afya ya mazingira na ustawi wa binadamu.

Stoo ya mitungi ya gesi asa ya oksijeni ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wenye shida ya kupumua, mitungi hii imehifadhiwa ndani ya kizimba imara cha chuma kwa ajili ya usalama, kuzuia isiibwe au kusababisha ajari, eneo hili kwa kawaida huwa nje ya wodi ili kuweka mazingira salama kwa wagonjwa na wafanyakazi.

Korido ndefu yenye rangi angavu ndani ya jengo ikiashiria kuwa ni korido ya hospitali, kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili na viti vya kusubiria vilivyopangwa kando. Hii inaonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ndani ya hospitali ambapo watu huenda kupata huduma stahiki za afya.

kundi la watu wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevaa nguo za bluu na makoti meupe, ikiwa ni sare za hospitali huku wakiwa wamekusanyika katika chumba, wengine wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama hali hii huashiria wafanya kazi wa afya au hospitali.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa wamesimama na kutabasamu, mmoja amebaa skrubu ya bluu nankushikilia kitu kidogo mkononi na mwingine amevaa koti jeupe juu ya skrubu za kijani, wote wawili wana vitamburisho vya kazi vilivyoandikwa kwa kazi zao na vinaashiria kuwa wao ni sehemu ya wafanyakazi katika shughuli za afya katika hospitali fulani.

Mwanamke mmoja mtoa huduma wa afya akiwa amevaa koti jeupe la maabara na jozi za kinga mkononi, akiwa ameshikilia vifaa vya matibabu, mazingira haya yanaonekana kuwa ya maabara au sehemu ya utafiti wa kimatibabu, kwani kuna vifaa na mashine zinazoonekana nyuma yake.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa ndani ya maabara mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na kufanya kazi ndani ya chumba cha usalama wa kibaiolojia akiwa amevaa koti jeupe la maabara na barakoa, mhudumu mwingine amesimama karibu naye pia amevaa koti jeupe la maabara na barakoa; wote wawili wanaonyesha umakini na taaluma katika mazingira ya kazi ikionyesha juhudi zao katika utafiti au uchunguzi wa kimatibabu.

Mtoto mchanga ambaye amefunikwa kwa blanketi la pinki na kofia nyeupe, mwanamke huyu anaonekana kutabasamu na kujali akiashiria uhusiano wa mama na mtoto anayemjali mtoto, hali hii inaweza kuwakilisha huduma za kitiba kwa watoto wachanga, zinazotolewa katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Mfanyakazi wa afya akimkabidhi mama na mtoto wake mchanga kifurushi cha vitu baada ya kujifungua. Mama amemkumbatia mtoto wake aliyefunikwa blangeti la miraba, huku mfanya kazi akionesha huruma na kumjali, hii inaashiria huduma zinazotolewa kwa watoto wachanga na wazazi wao ikiwa ni sehemu ya huduma za afya ya mtoto.

Makabati ya chuma yenye milango ya vioo, yaliyojaa dawa na bidhaa nyingine za matibabu, yakiashiria kuwa ni sehemu ya duka la dawa au kituo cha afya, ndani ya makabati hayo kuna boksi za dawa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha jinsi madawa yanavyohifadhiwa, na kuonyeshwa kwa wateja katika duka la dawa.

Mfanyakazi wa afya akiwa anamchoma mtu sindano mfanyakazi huyu amevaa koti jeupe la afya na kitambaa chekundu kichwani, watu wengine na vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma vikionyesha shughuli ya chanjo au matibabu kwa jamii.

Mwanamke aliyevaa koti la manjano na barakoa akipima au kukagua afya ya mtoto mdogo ambaye amevaa sare ya rangi nyekundu. Nyuma yake kuna kundi la watoto wengine waliovaa sare kama hizi. Hali hii inaweza kuashiria mazoezi ya afya ya umma kama vile uchunguzi wa afya au elimu ya usafi katika shule au kituo cha jamii ikisisitiza umuhimu wa kujali afya na usafi miongoni mwa watoto.

Mkusanyiko wa chupa ndogo zilizojaa vimiminika vyenye rangi tofauti baadhi zikiwa na nembo. Vimiminika hivi vinaonekana kuwa ni dawa za asili ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kutumiwa. Hii inaashiri biashara ya dawa za jadi au mitishamba.

Chupa ya kioo yenye mfuniko wa rangi ya kijani ikiwa imejaa unga wa kijani uliosagwa na kuandikwa kwa wino wenye rangi nyeupe na nyeusi pia una jina la kisayansi likiashiria asili ya dawa hii. Hali hii inaashiria bidhaa za dawa za asili au za jadi zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Chupa na vyombo vingine vikiwa vimejazwa vinywaji vyenye rangi tofauti, vingine vikiwa vina rangi ya kahawia na nyingine zikiwa na rangi za manjano; vinywaji hivi vimepangwa kwenye meza ya mbao. Hali hii inaashiria matumizi ya miti shamba au dawa za asilia.